Hiki ni kisa cha mafuriko ambapo kiini chake huwa ni mvua kunyesha kupita kiasi. Walio na koti nyekundu wako katika shirika la msalaba mwekundu ambapo wanaokoa mja aliyeathirika kutokana na mafuriko hayo.

Hili ni dawa, haswa dawa la mdomo. Kwenye maelezo, dawa hili inatumika haswa kwa watoto. Dawa hili lina silinda ya kupimia ili kuwezesha kupima kiwangol kinachostahili kutumika.

Haya ni mazingira ya hospitali ambapo tunamwona daktari aliyevalia glavu kwa mikono akimdunga mgonjwa sindano kwa mkono. Mgonjwa huyu amevalia barakoa ili kuzuia maambukizi.